Aina mbalimbali za mbegu zikiwa zimewekwa katika vyombo mbalimbali, kuna mbegu za mahindi, mbegu za mtama, mbegu za karanga, pamoja na maharage, ikiwa ni sehemu ya kilimo cha mbegu.